Katika shamba hili kubwa, kuna mimea ambayo umepandwa. Ni la rangi kijani kibichi. Linaonekana mmea sio kwa utaratibu. Ni mingi na pia inaweza kuwa ni gonjwa.

Katika shamba hili kubwa, kuna mimea ambayo umepandwa, ndizi la rangi kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu. Ni mingi na yanaweza kua la kuivisha au kupikwa kabla ulwe.

Hili ni zizi la mifugo. Kuna ng'ombe wa rangi nyeupe na nyeusi. Wamesimama nje huku wengine wanaonekana kuwa na uko ndani. Ndama pia wako miongoni mwao.

Mkulima huyu ambaye amevalia nguo samawati na kofia nyeupe, yumo shambani mwake. Kuna mimea ya ndizi zilizopandwa huku ndani, anaonekana kuingiza yale ambayo yamekomaa ndani ya juala.

Mwanamume mmoja anaweza kuwa shambani. Ameinama na anaonekana kujaribu kupanda mti au matunda ile la ndizi. Watoto wamesimama nyuma yake na wanamtazama.

Hii ni zizi la ng'ombe. Ndani ya jumba hili kuna mifugo lenye rangi tofauti. Wanaonekana wakila nyasi huku wengine wakiwa wamelala tu chini.

Hili ni soko au duka la matunda, mchuuzi na mamboga. Kuna ndizi mengi yaliyofungwa na kamba. Nyanya, kitunguu, hoho yamepangwa kwa utaratibu humu ndani.

Katika shamba hili kubwa , kuna mimea ambayo umepandwa. Ndizi la rangi kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu, ni mingi na yanaweza kuwa ya kuivisha au kupikwa kabla ya ulwe.

katika shamba hili kubwa, kuna mimea ambayo imepandwa. Ndizi la rangi linaonekana kumea kwa utaratibu. Ni mingi na zinawezaliwa baada ya kupikwa au kuivishwa.

Ndizi hii ambayo yameanza kumea, imewekwa chini na kushikiliwa mkononi. Inaweza kuwa ilipandwa shambani na sasa yameshakomaa na iko tayari kuliwa na mtu yeyote.

Mwanadada huyu yuko katika zizi la ng'ombe. Wako nje uwanjani na anaonekana akiwaosha au anawanyunyizia dawa, ili iweze kuua wale madudu wanao wanyonya damu.

Katika shamba hili kubwa, kuna mimea ambayo umepandwa. Ndizi la rangi kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu. Ni mingi na yanaweza kuwa la kuivisha au kupikwa kabla ulwe.

Ndizi hizi ni mingi. Zimekomaa na zingine bado. Ni la rangi kijani kibichi. Linaweza kuwa la kuivisha au kupikwa kabla ya kula. Yako shambani.

Ndizi lililokomaa limepangwa kwa utaratibu ndani ya soko hii. Ni la rangi kijani kibichi. Linaweza kuwa la kuivisha au kupikwa kabla ya kula.

Hii ni ndizi lililokomaa, ni la kuivisha kabla ya kulwa, linapatikana shambani. Hapo ni mahali ambapo inapandwa na mkulima kisha yakikomaa yanapelekwa sokoni.

Katika shamba hili kubwa, kuna mimea ambayo umepandwa, ndizi ya rangi ya kijani kibichi linaonekana kukomaa na mwanamke huyu anaweza kuwa ni mkulima ambayo aliupanda. Ameshikilia na anatazama yule ambayo anampiga picha.

Hii ni ndizi lililokomaa. Ni la kuivisha kabla ya kulwa . Linapatikana shambani. Hapo ni mahali ambapo inapandwa na mkulima kisha yakikomaa yanaletwa sokoni.

Hii ni ndizi lililokomaa, ni la kuivisha kabla ya kulwa. Linapatikana shambani, hapo ni mahali ambapo inapandwa na mkulima kisha yakikomaa yanawezapelekwa nyumbani au sokoni. Mtu huyu ameonekana akiyashika.

Katika shamba hili kubwa, kuna mimea ambayo umepandwa. Ndizi la rangi kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu. Limekomaa au iko karibu na yanaweza kuwa la kuivisha kabla ulwe.

Hii ni ndizi lililokomaa. Ni la kuivisha kabla ya kulwa. Linapatikana shambani, hapo ni mahali ambapo inapandwa na mkulima, kisha yakikomaa yanaweza pelekwa sokoni au nyumbani.

Ndizi lililotolewa ganda yamebebwa mkononi. Kuna zingine zenye rangi kijani kibichi ambayo yako juu ya meza. Kando yao kuna maganda mengi.

Ndizi lililotolewa ganda yamebebwa mkononi. Kuna zingine zenye rangi kijani kibichi ambayo yako juu ya meza. Kando yao kuna maganda mengi sana.

Watu wengi wamekusanyika mbele ya duka la maziwa. Wanaweza kuwa ni wateja ambao wamekuja kununua. Kando yao, kuna mitungi yamepangana nje zinaweza kuwa ni za maziwa.

Hii ni zizi la ng'ombe. Ndani ya jumba hili kuna mifugo ya aina tofauti, ambao wanaonekana wakila nyasi pamoja na chakula chao. Mkulima ambaye anaweza kuwa mwenye hizi mifugo, anaonekana kuwaangalia.

Ndani ya shamba, kuna mimea iliyopandwa. Ni ndizi na yako mengi sana. Kuna zile ambazo zimekomaa na yako tayari kupelekwa sokoni. Ni la rangi kijani kibichi na kuna jamaa anaonekana kuzipiga picha.

Ndani ya shamba kuna mimea iliyopandwa. Ni ndizi na yako mengi sana. Kuna zile ambazo zimekomaa na zingine zinaonekana kukauka. Ni la rangi kijani kibichi.

Ndizi hizi ni mingi, zimekomaa na ni la rangi kijani kibichi. Linaweza kuwa la kuivisha au kupikwa kabla ya kula. Yatatolewa shambani baada ya kukomaa.

Katika shamba hili kubwa, kuna mimea ambayo umepandwa, ndizi la rangi ya kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu, ni mingi na inaweza kuwa la kuivisha au kupikwa kabla ulwe.

Katika shamba hili, kuna mimea ambayo umepandwa. Ndizi hizi ni mingi, zimekomaa na ni la rangi kijani kibichi. Linaweza kuwa la kuivisha au kupikwa kabla ya kula. Kuna mtu amesimama akiyaangalia.

Ndani ya shamba hili, kuna mimea iliyopandwa. Ni ndizi na yako mengi sana. Kuna zile ambazo zimekomaa na imeiva. Kwa sasa ziko tayari kuliwa, zingine bado viko ndogo.

Katika shamba hili kubwa, kuna mimea ambayo umepandwa; ni ndizi la rangi kijani kibichi. Linaonekana kumea kwa utaratibu, na yanaweza kuwa ya kuivisha au kupikwa kabla ya kulwa.

Hii ni ndizi lililokomaa. Ni la kuivisha kabla ya kulwa, linapatikana shambani, hapo ni mahali ambapo inapandwa na mkulima, kisha yakikomaa yanaletwa sokoni.

Ndizi mingi zipo ndani ya soko hili. Yamepangwa kwa utaratibu. Ni la rangi kibichi. Yanaeza kuwa ya kuivisha au kupika kabla kulwe .Ilipandwa shambani na sasa yametolewa.

Katika shamba hili kubwa kuna mimea ambayo umepandwa ndizi la rangi kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu pia kuna yale ambayo yamekomaa na mwanadada huyu amesimama na kuzishikilia.

Hili ni zizi la mifugo. Kuna ng'ombe wa rangi nyeupe na nyeusi. Wamesimama nje huku wengine wanaonekana kukaa. Kuna maji pia mbele yao.

Hii ni zizi la ng'ombe, ndani ya jumba hii kuna mifugo yenye rangi aina tofauti. Wanaonekana wakikula nyasi pamoja na chakula chao. Kuna pia watu wengine wenye wamesimama humu ndani.

Ndani ya shamba, kuna mmea iliyopandwa. Ni ndizi na yako mengi sana. Kuna zile ambazo zimekomaa na yapo tayari kupelekwa sokoni. Ni la rangi kijani kibichi. Kuna mwanamke ambayo amesimama humu ndani.

Katika shamba hili kuna jamaa mmoja mwenye ni mkulima au shamba hili ni lake. Amebeba mahindi iliyokomaa mkononi. Nyuma yake kuna zingine ambazo zimemea.

Ndizi, mingi, ziko ndani ya soko hili. Yamepangwa kwa utaratibu. Kuna pia watu ambao wamesimama. Wengine wanaweza kuwa wanunuzi au wafanyibiashara.

Hii ni zizi la ng'ombe. Ndani ya jumba hili kuna mifugo ya aina tofauti, ambayo wanaonekana wakila nyasi pamoja na chakula chao. Wote wameinama huku wengine wanatazama tu.

Ndizi hizi ni mingi, zimekomaa na ni la rangi kijani kibichi. Linaweza kuwa la kuivisha au kupikwa kabla ya kula. Yalipandwa na mkulima.

Katika shamba hii kubwa, kuna mimea ya aina tofauti ambayo umepandwa, ndizi ni la rangi kijani kibichi. Inaonekana kumea kwa utaratibu, ni mingi na yanawezakua ya kuivishwa au kupikwa kabla ule na tuna pia nyasi na mahindi.

Hili ni ndizi lililokomaa. Ni wa kuivisha kabla ya kula. Rangi lake ni la kijani kibichi na linaonekana kuanza kuiva, kwa hiyo iko karibu kuwa tayari kuliwa.

Jamaa huyu amesimama shambani na nyuma yake kuna ndizi mingi ambayo limetolewa na limeshakomaa. Kuna pia mti lenye tawi la rangi kijani kibichi. Mmea zingine bado hazijatolewa kwa kuwa hazijakomaa.

Jamaa wa pikipiki au mwanamume ameshikilia ndoo na mikono zake mbili kushoto na kulia akimwaga maziwa kwa mtungi nyeupe lililo juu ya gari nyekundu na pia kuna nyasi lililokauka na mti ambao umemea.

Huu ni mmea unaopatikana shambani. Rangi lake ni kijani kibichi. Linaweza liwa kabla ya kula au baada ya kula. Linapatikana katika eneo mingi nchini humu na pia sio rahisi kumea.

Katika shamba hili kuna mmea wa mahindi ambao unaonekana kukauka. Inaeza kuwa lilipandwa kitambo wakati wa msimu wa mvua na sasa hakunyeshi na inaonekana zimekomaa. Mkulima anaeza zitoa apeleke kwake apikie watoto wake, bibi yake au aziuze sokoni.

Ndizi iliotolewa maganda imebebwa mkononi. Nyuma yake kuna yale maganda ambayo yamepangishwa hapo chini na pia kunayo zile ambazo bado hazijatolewa na yanangonja kutolewa.

Shamba hili ni kubwa na limepandwa mmea wa ndizi. Ziko mingi sana. Kuna zile ambazo ni kubwa na zimekomaa, zingine bado ni ndogo na bado hayajaanza kumea au kutoa matunda yao.

Jamaa huyu ni mkulima au mwanamume tu aliyesimama shambani. Kando yake kuna mmea wa ndizi ambao ameshikilia na mikono wake zote, ya kulia na kushoto. Amevalia kofia na anatabasamu.

Mwanamke huyu amevalia nguo nyeusi, ako katika shamba kubwa na ameinama huku akitazama. Humo ndani kuna vitu au mimea vya aina tofauti ambavyo vimepandwa. Anaweza kuwa ni yeye aliyepanda au mkulima mwingine. Tunayo mmea wa mahindi na pia kuna mamboga za kijani kibichi ambayo zinang'aa na zimemea vizuri.

Watu wawili wamesimama nje. Mwanamume mmoja anaonekana akiandika na kalamu kwenye kitabu, mwingine anamwaga maziwa kwa mtungi wa yule ambaye ako na pikipiki yake na wote wameonekana wakiwasiliana.

Shamba hili kubwa lina mimea aina tofauti zote ni za rangi ya kijani kibichi. kuna ndizi mkubwa na mdogo ,mahindi ambayo ikokaribu kukomaa iko pia katika shamba hili.

Hii ni mmea uliokomaa ambayo uliotolewa shambani ndizi hii ni lile ya kuivishwa lakini si ya kupikwa ndio ukulwe . Upanzi wake sio ngumu ni rahisi na linaweza kufanywa mahali popote.

Hili ni shamba ambalo limepandwa mmea wa ndizi. Kuna zile ambazo zimekomaa na zile ambazo bado ndio yameanza kumea. Nyasi pia imepandwa na hapo kando. Nyuma kuna mmea mwingine ambao upo.

Mimea hii la rangi kijani kibichi yamepandwa shambani. Ndizi hii inaweza kuwa ya kuivisha au la kupikwa ndio mtu aweze kukula. Juu yao tunaona rangi ya nyeupe na samawati pia.

Jamaa huyu amesimama mbele ya mifugo yake, akiwa ameshikilia kijiti na amevalia sweta la samawati. Ng'ombe hizi zinaonekana zimepewa chakula mzuri na kwa hiyo zimenona. Zimesimama juu ya nyasi iliyo kijani kibichi.

Watu hawa wawili wakiwa katika chumba au jumba la ng'ombe wamesimama huku mwanaume mmoja akiosha ng'ombe lililosimama na mwingine anamsugulia kwa utaratibu. Kuna yule ambayo anakaa bado hajaoshwa ni mweusi na mweupe kwa rangi lake.

Jamaa huyu amesimama kwa shamba lake, anaeza kuwa ni mkulima, ameshikilia mmea wa ndizi ambao umekomaa na ni kama lilipandwa kitambo katika shamba hilo nyuma yake kuna jengo.